Matangazo mengi shuleni humu, ambavyo wanafunzi wamefunzwa, vile wanatumia machi na kuyaweka vizuri kukucha kutumia baadae, ili waweze kukimu maitaji ya mwili wao.

Darasa la pili shuleni, limo na kitabu kikubwa cha kusoma cha kiafya, usalama, pamoja na tabia nzuri. Chini yake kuna sakafu nzuri. Watu wawili wamesimama nyuma ya kitabu.

Masomo yanaendelea hapa darasani, ampapo wanafunzi wamepanga viti vyao vizuri pamoja na meza. Sakafu imeng'arishwa vizuri. Madirisha yamefunguliwa pamoja na vitambaa vizuri vinaonekana kutoka kwa umbali.

Kuna metameta shuleni. Majengo mazuri ya ghorofa, maua yamepandwa vizuri, mahali wanafunzi wanapitia ili kupandisha bendera, nyasi zimepandwa vizuri, kuna ndoo ya kuweka uchafu mbeleni humu mlangoni.

Darasani ambapo mwalimu amesahihisha mtihani wa hesabu kwa wanafuzi, amepata vizurii kwa kila namba ya hesabu ya kuongeza na kutoa.

Michoro mizuri shuleni ambayo wanafunzi wameandikiwa ukutani dirisha zimefungwa pamoja na mlango, sakafu iko sawa, maua yamepandwa kuanzia mahali watu wanapita.

Uwanjani mwa shule, wavulana wawili wanafanya mazoezi ya riadha ili waweze kukimbia kwa shule zingine wapate nafasi yao ya kushiriki na kuchukua nambari ya kwanza.

Eneo ya masomo imekata nchini kote. Ambapo karatasi ya kutoa maagizo ya masomo zimo ndani ya kitanda ambacho hutumiwa kuifadhi nizo. Nyuma yao kuna kitambaa cheusi imesongwa.

Mifano mzuri pamoja na picha, zilizochorwa Kwa kitabu ili wanafunzi waweze kujifunza. Imeekelewa juu ya meza kubwa na kutoa maelezo kamili.

Somo yanafayika humu shuleni, ambapo michoro iko katika kwa kila darasa. Nyasi zimepandwa vizuri pamoja na maua. Kando yake, kuna madarasa mengine yamejificha kando.

Mwanariadha, ambaye ni mlemavu, anayecheza kwa njia ya kuendesha baiskeli na kurusha mishale. Gari yake imekwama. Anajaribu kutengenezewa, pamoja na wavulana wawili wanamwangalia kutoka mbali.

Shuleni ambapo mwalimu ameweka karatasi ubaoni, darasani ili kuwafunza namna ya kuandika nuta kubwa na ndogo pamoja na kutengeneza majina yanayoanza na hizo nuta.

Wanariadha ambao ni walemavu. Wamo na baisikeli zao shuleni. Wako na furaha nzuri, ili kuonyesha vile wanasoma na nyuma yao, kuna mtungi kubwa wa kucheza ngoma.

Michoro mzuri imechorwa ukutani shuleni ambapo mwalimu amechora kuonyesha jinsi wanafunzi wanafaa kuweka uchafu mzuri, pamoja na kutoharibu mimea iliyopo.

Kitabu kimewekwa mmezani darasani ambapo ni cha darasa la pili, wanafunzi wanatumia kusoma kutoka ndani mwalimu wao anawaonesha jinzi ya kufungua, nje ya kitabu kuna mau yanayopendeza.

Furaha kubwa kwa wanariadha hawa ambao ni wanafunzi wa shule hii wako uwanjani wamesimama ili kutolewa picha kwa hekima zao nyuma yao kuna miti na nyumba iliyo chorwa vizuri.

Mwendeshaji baiskeli ako katikati ya barabara anaendesha kwa kasi sana amefurahia vile anaendesha kwa kazi.

Mwanariadha huyu ambaye ni marehemu. Yupo shuleni uwanjani mwao, ambapo anajifunza kwa mazoezi ya kupiga mpira, ili aweze kutia nguvu mwilini.

Masomo mema yanaendelea kuonekana humu shuleni ambavyo mwalimu ameweka kitabu vya kusoma ili wanafunzi wapate kuchukua moja moja ili kujifunza waweze kupata elimu.

Tumo uwanjani ambapo wachezaji wawili wamo mbele ya wengine ili kujionyesha vile wamecheza vizuri; pamoja na wengine wanashangilia nyuma yao. Kando na hapo mtoto anawavalishia bendera ya nchi yao.

Shuleni ambapo walimu huandika kumbukumbu zao za kila siku wanafunzi huwa wanasoma na kuzingatia yaliyooandikwa huku .

Afisini mwa shule ambapo walimu wameweka vitabu vyao pamoja na tarakilishi mbili kuwezesha masomo ya kijamii na ya sasa yanayokuja siku hizi.

Masomo mazuri yaliyomo shuleni, ambapo nyumba kimehifadhiwa kando, kwa kufunzwa wanafunzi wa kisayansi, pamoja na nyumba iliyopakwa rangi nzuri.

Vitambaa vizuri vinefunikwa dirishani humu darasani, ambapo wanafunzi wamepanga viti pamoja na meza . Sakafu imengarishwa ili kuleta mvuto humu.

Shughuli za masomo zinaenea hapa ambapo darasa la wanafunzi imepangwa viti pamoja na meza zao ili waweze kujifunzia humo ndani, nyuma yake kuna kabati iliyobeba vitabu .

Wanariadha hawa ambao ni wakimbiaji, wamo shuleni ambao wamejitolea kukimbia kwa kasi, ili waweze kupata zawadi zao, na kujikimu kimaisha.

Shule hii imejengwa kwa majengo ya ghorofa. Iko na rangi nzuri, mabati yamewekwa mazuri. Maua yamepandwa na kuwekewa sehemu watu wanaketi.

Kuna walemavu hawa wachezaji ambao wako na mkubwa wao uwanjani, anawafunza jinsi ya kucheza na kumudu pesa zao wanapopata, ili kujikimu maishani mwao.

Wachezaji wawili wako katika uwanja wa kukimbia. Wanapima moyo vile unadunda wakati wamecheza kwa kasi sana na kupumzika kwao.

Vitabu vingi vya kusoma vimepangwa darasani juu ya meza wanafunzi wanavitumia kwa kusoma pamoja na walimu wao kuwafunza jinsi wanavyo vitumia humu ndani.

Uwanjani mwa shule kuna walemavu wakubwa wanacheza mchezo ya kadanda, wanafurahia sana na kutia bidii kwa kila mmoja wao bila kurudi nyuma.

Mikati zimetanda shuleni ambapo wanafunzi wamepangwa vile wanfanya kazi yao. Nyuma yake kuna ubao mkubwa uliowekwa kwa ajili ya kushikilia karatasi hizo.

Majengo marefu ya shule yanaonekana kutoka kwa umbali vizuri sana na yako na baji zinayosoma shuleni mwao pamoja na mabati yaliyowekwa vizuri , madirisha na milango.

Wanariadha hawa wako mbele sana kwa furaha nyingi sana vile walicheza na kupata zawadi ambao wamekuwa wakitarajia kwa muda mrefu na walipata hio.

Wanariadha, wawili, wamo uwanchani, mume na muke, wanakimbia kwa kasi sana, wamefuraia micheso yao, na kujienderesha, na kupata riziki yao ya kila, siku.

Mafunzo mema shuleni a,bapo mchoro mzuri wa picha ya kuongeza. Wanafunzi wanaonyeshwa vile wanaweza kuongeza pamoja na kucheka. Nyuma yao kuna kitambaa cha madoadoa kinachofunika karatasi.

Shuleni, ambapo, wanafunzi, wanasomea wanyama, nyuta za, nyumba, zimechorwa, wanyama, kama vile, twiga, ndovu, simba, kifaru, na wengine.

Uwanjani pa shule mnamipambo mizuri ilioonekana kwa furaha na inametameta na nyuma yake kuna nyumba ya gorofa iliyojengwa mbele ya nyumba kuna miti mikubwa.

Mwanafunzi huyu ambaye ni mlemavu yupo darasani mahali anafunzwa na mwalimu wake. Kuna gurudumu kubwa lililo kando yake. Nyuma yake kuna kabati, lango kubwa la kutokelezea imefungwa.

Kitabu cha kusoma cha darasa la nne, ambacho wanafunzi wanatumia na kufunzwa na mwalimu wao na kinaonyesha, vile wanafunzi wanafaa kucheza na wenzake humo shuleni.

Mlangoni pa kuingia darasani, ambapo mwalimu, ameandika kuingia ndani, lazima uwe mtu, anayesikiliza maagizo. Kuupatana na yeye kila kitu anasema na kukaa na heshima kwa kila mtu.

Majengo ya shule. Wanafunzi husomea hapo. Uwanja kubwa ya shule. Kuna madarasa mengi, na milango pamoja na madirisha mengi, hapo ndani.

Matangazo mazuri cha wanafunzi shuleni humu ambapo maonyesho ya kitabu cha darasa la pili inaonyeshwa ili wanafunzi wafae kuisoma. Maua yamechorwa mbele ya kitabu ili kufurahisha.

Darasani ambapo wanafunzi wanazomea hali ya sayansi na teknolojia. Kwa kutumia tarakilishi zilizowekwa juu ya meza. Na kuwafanya wawe na akili timamu.

Mpangilio mwema darasani ambapo viti pamoja na meza zimeng'arishwa. Sakafu iko safi. Mbele ya viti kuna ubao mkubwa pamoja na dirisha iliyo kando imefunikwa na kitambaa.

Wanariadha hawa wanafurahia jinsi wamecheza katika kilimani Kenya na wako na furaha hili wamepata zawadi nzuri ili wajidumu kimaisha.

Mtazamo mzuri wa jengo hili shuleni ambapo imejengwa kwa namna ya gorofa. Chini yake kuna maua yaliyopandwa kwa vipande vipande. Njia za kuingia na kutoka zimejengwa kwa lami.

Mipango ya viti darasani ambapo wanafunzi wamevipanga vizuri pamoja na meza zao sakafuni kunametameta dirisha ziko ambazo zinaleta hewa safi ndani pamoja na milango.

Masomo mema shuleni ambayo tarakilishi imewekewa juu ya meza ili wanafunzi waweze kufunzwa, sakafu imepanguzwa vizuri , nyuma yake kuna dirisha kubwa iliyotengenezewa chuma.

Shuleni ofisini, walimu wamepewa nafasi ndani ya kabati ili waweze kuweka faili zao pamoja na simu ili wanapotoka darasani wanapata zimo hapo ndani.

Afisa huyu wa serikali anatangaza wazi kwa wananchi ambao wanataka kuandikisha watoto ambao ni walemavu , ili wapate mahali wanasomea na kuishi ndani.

Wanariadha hawa wanatangaza jinsi wamepata mapato mazuri pamoja na kushinda kwa timu yao kwa pamoja na kujipa sifa nzuri ya shule yao humu ndani.

Shuleni katika sehemu ya nyuma imejengwa vizuri. Iko na dirisha, nyasi zimepandwa hapo nje. Miti ambayo imeleta kivuli ipo mahali walimu wanapumzikia na kupitisha hewa nzuri.

Masomo mema Kwa mwanariadha huyu ambaye ameketi Kwa kiti kilichokuwa kama meza shuleni mwake, anajipa sifa nzuri , gurudumu ziko nyuma yake ambazo anachezea.

Wachezaji ambao ni walemavu wako katika uwanja wa shule. Wanacheza mpira ambao unaokimu mwili wao na kuwaweka katika hali ya nguvu.

Mama mlemavu ako katika chumbani pake ambapo anajifunza na kuweza kuwa na akili timamu ya kuwa anajisikia kuwa binadamu kamili.

Masomo ndiyo ufunguo wa maisha ya binadamu. Wanariadha hawa wako na furaha mpwitompwito, ambapo wanaonyesha watu vile wamecheza, pamoja na kupata zawadi.

Mafunzo makubwa kuhusu maji. Yanatoka wapi, tunayatumia kwa nini, tunaweza kuyalinda na kuyaharibu kwa njia gani, pamoja na wanafunzi wako karibu ili kutengeneza yasiwe na uchafu pamoja na kuchafuliwa.

Fisini mahali wanafunzi huandikiwa maagizo na waalimu, wanasoma kwa, pidii, na, kuyasingatia na kufuata kanuni zake file zinasema, ili, kukuwa , fisuri, kwa, maisha yao yachayo.

Darasani ambapo wanafunzi wanasomea masomo ya tarakilishi ili kupata maelezo ya kisasa yanayoitwa science and teknolojia.

Masharti mema shuleni ambapo mwalimu mkuu ameandika maagizo hayo kila mwanafunzi aweze kusoma pamoja na mgeni yeyote atakayekuja shuleni. Kuta zimejengwa kwa matofali ili kupendeza.

Shuleni humu, kumepangwa vizuri, darasa la watoto, viti vimewekwa pamoja na meza zao katika hali safi, ubao umengarishwa dirisha zimefunguliwa ,hewa inaingia ndani vizuri.

Ofisini ambapo watu hutangaza juu ya watoto walio na ulemavu na jinsi ya kuwasaidia wapate mapato yao ya kila siku.

Maandiko mema ya maandishi darasani ambapo mwalimu ameandika kwa kufunza lugha zilizo na shida kiti kiko mbele ya ubao, karatasi ndogo zimepandikwa juu ya ukuta ili kuwezesha wanafunzi wasome Kwa furaha.

Mwanariadha huyu shubavu ambaye ni mkimbiaji hodari yupo uwanjani pal shuleni anaonyesha vile anatoa mbio. Majengo yako nyuma yake yalilotengenezwa Kwa ghorofa.

Mwanariadha huyu anachezea mchezo wake ndani ya maji, amefurahia kuonyesha watu jinsi wanafaa kucheza na kuwatia moyo waweze kumuiga mfano wake.

Masomo yamo shuleni, ambapo lango kuu jekundu, limebandikwa karatasi kubwa ya mwalimu atakayeingia ndani. Darasa la kwanza, ili kufunzwa wanafunzi.

Shuleni ambapo kuna uwanja mahali ambapo wanafunzi hupanga warinde yao. Kuna Bendera na mabati. Miti ya shule huonekana vizuri sana.

Elimu nzuri huletwa kutokana na maonekano ya shule ghorofa tatu za majengo, sakafu safi maua yamepandwa vizuri mahali wanafunzi wanapitia kwenda madarasani.

Mwanariadha huyu yumo shuleni ambapo anaogelea mtoni. Anaonyesha wengine kuwa yeye ni shupavu. Nyuma yake kuna nyumba kubwa iliyotengenezewa mabati.

Wanariadha hawa wanafanya mazoezi ili wakikuja kucheza wapate wako shupavu kwa njia ya kupata zawadi kutoka kwa mavisa yao na wanafunzi wenzake wengine ili wajimudu kimaisha.

Tumo shuleni ambapo vitabu vya kusoma vikubwa vya darasa la saba vimewekwa mezani ili kupelekewa wanafunzi. Kila mmoja atapata chake.

Hiki ni katabu kikubwa cha kusoma kilichochorwa aina mbali mbali za uendeshaji, kuna lori, kuna gari moshi, kuna baiskeli ambayo watu hutumia kusafiria safari za.

Kalamu zimejaa kikombeni amavyo kimewekelewa juu ya meza . Mwalimu anatumia pamoja na wanafunzi wake . Tarakilishi zimewekelewa juu ya meza ili zimeweze kufunziwa watoto.

Mema hutokea na mazuri uliyosoma shuleni . Sakafu imengarishwa vizuri. Tarakilishi zimewekwa juu ya meza .Viti vimepangwa karibu hapo. Nyuma kuna mlango mkubwa wa kuingilia ndani iliyoegezwa.

Maandishi mema pamoja na mchoro uliopo kwa kitabu wanafunzi wanatumia hivi kwa kuwafurahisha ili waweze kujua nini inaendelea kwa maneno hayo kitabuni.

Kizingiti kikubwa kilichowekwa uwanjani, kinaonyesha mahali kuna shule kubwa, ambapo wanaandikizwa na maafisa wanakaa hapo. Nyuma yake, kuna mimea, iliyo kando kando na mahindi.

Darasani ambapo mwalimu ameandikia wanafunzi karatasi herufi ndogo za kiswahili na kuwauliza swali mahali ambapo zinatumika kwa kiswahili kwa kupiga mistari kwa rula refu.

Masomo ya siku hizi huwa ya kupitia tarakilishi imewekwa juu ya meza iko kufungua masomo makubwa ulimwenguni kote. Sakafu imengarishwa, nyuma yake kuna dirisha iliyofunguliwa na kuleta mwangaza ndani.

Mtazamo mzuri uliopo shuleni ambayo imetengenezwa kwa sakafu iliyo safi. Viti vimepangwa karibu na meza. Dirisha kunao makaratasi ya wanafunzi yaliyopangwa viuri.

Kitabu kubwa cha kusoma ambacho mwalimu anatumia pamoja na wanafunzi wake. Ili kuwafunza jinsi ya kuwa na afya bora. Pamoja na kujikinga na wanyama na kuwa na tabia nzuri.

Darasani ambamo kuna viti pamoja na meza za wanafunzi kusomea hapo kila siku na kujifunza vile wanafaa kuishi na watu duniani.

Matangazo mema hospitalini ambapo afisa wameka mkutano wa kutangaza watoto walio walemavu pamoja na kuwakinga iko wapate dawa na mafunzo mena.

Jengo nzuri linaonekana shuleni humu. Ambako madarasa yamejengwa vizuri. Maua yamepandishwa mpaka ndani humu mnatokea na kuingia. Mti mkubwa yuko uwanjani ambapo yameleta kivuli. Nyuma kabisa kuna nyumba iliyopangika vizuri.

Wanafunzi wote wamo uwanjani wa shule yao. Wote wameketi wengine wawili wamesimama, wanatembea kwenda mbele kwa mwalimu wao ili kuona anawatekezea nini.

Bahari pazuri pa kuwekea mtungi ya gezi shuleni. Ambapo inasaidia kwa kuzima moto wa ajali unaotokea humu ndani. Umetengenezwa nyumba ya chuma iliyozuia watu wasikaribie

Wanariadha hawa wako na furaha kubwa kuonyesha upendo waliofanya kwa wakenya ili wapate matokeo yao na jinsi ya kujitolea. Watu wengi wamo nyuma yao ambao wamepeperusha bendera za nchi zao.

Uwanjani mwa shule mnamo michoro mizuri iliyo wekwa hapo, wanafunzi waweze kusoma na kutumia, nyuma yake kuna miti iliyo pendeza, iko na rangi ya kijani kibichi, nyumba imetengenezwa kando hapo.

Majengo ya shule ambapo mlango umepakwa rangi nyekundu ,namba zimeandikwa Kwa njia ya tarakimu, mbele yake kuna maua yamepadwa vizuri, chuma kubwa jeusi imepandishwa iko kushikilia mabati na mbao.

Mpangilio mwema shuleni ambapo madarasa yamejengwa na kupakwa rangi nzuri. Milango na dirisha zimefunguliwa, maua yamepandwa ili wanafunzi waweze kusimama kwa gwaredi.

Mtazamo mzuri kwa vitabu vya watoto darasani ambavyo vimechorwa walio furahia pamoja na maandishi yaliyoonekana vile watoto wanafaa kushika kalamu ili waweze kusoma kwa bidii.

Wachezaji hawa wa baiskeli wameketi darasani humu ambao wanatoa mafunzo yao kwa maafisa wao wamesimama nyuma yao nyuma yao kuna ngoma kubwa ya kucheza.

Masomo yanaendelea ambapo mwanafunzi huyu mwanariatha anasomea ndani ya mtoni. Ako na meli yake, amefurahia kutolewa picha Ili kuonyesha watu vile anajifunza.

Mvuto wa masomo darasani humu ambapo viti na meza zimepangwa ili wanafunzi wapate nafasi za kuketi. Sakafu imeoshwa, dirisha zimefunguliwa ,mlango uko wazi Kwa kuleta hewa ndani.

Shuleni humu kuna mahali pazuri pa kuekea vitabu vikbwa vilivyo na maandiko ya wanafunzi pamoja na maandishi ya watu wengi humu ndani ,rangi yake iko sawa.

Shuleni mwetu kumejengwa na nyumba za ghorofa, kuna madarasa kwenda juu, nyasi zimepandwa vizuri, maua yako yanametameta , pamoja na nyasi zile za ng'ombe.

Majengo mazuri shuleni ambapo ukuta imechorwa wanyama, maua yamepandwa vizuri , Njia wanafunzi wanapitia imewekwa sakafu nzuri, nyuma yake kuna miti mirefu yenye maua.

Tabasamu nzuri kwa wanariadha hao wote humu shuleni wamesimama darasani ili kupigwa picha kupitia mazuri wanaoeneza pamoja na kuweka uso zao kuwa na furaha.

Afisini mwa mwalimu mkuu ambamo mkeka umepangwa vizuri. Viti vimepangwa kwa msatari, vitabu viko kwa laini juu ya meza kubwa.

Waendeshaji baiskeli wapo njiani kwa mbio za kuendesha, ili wapate kujifunza kwa timu ya Kenya, na kupata mapato yao ya kila siku.

Masomo mema shuleni ambapo mwalimu ameandika karatasi na kuliwekelea juu ya ubao ili kuwafunza nukta wanafunzi pamoja na lugha iliyofija nuta zingine.

Hongera kwa wanafunzi hawa, wamo shuleni mwao ambao ni wanriadha shupavu, wako mchezoni, wamejipanga ili kutolewa picha kuonyesha wengine wawe wakionyesha vipaji vyao shuleni.

Shuleni ambamo darasa moja limo na meza pamoja na ubao. Kuna kifutio ambacho kiko juu ya meza na rangi ya sakafu inapendeza Sana.

Mafunzo mazuri kwa wanariadha hawa ambao wako na furaha mbwitombwito kuonyesha jinsi Yao ya kujitolea ili kuchezea nji ya Kenya. Wako na kitambaa walichopata kama zawadi.

Vitaji vya ushindi vinaonyeshwa na mchezaji ambaye ni mwanariadha wa baiskeli, ni mlemavu, ako katika uwanja. Nyuma yake kuna kamba za kuruka.

Mvuto wa masomo umefurahisha sana lugha zimeandikwa ubaoni kwa kitamba chekundu ambacho wanafunzi wamefurahia na kusoma.

Matokeo mazuri, kwa wanariadha hawa, ambao ni walemavu, wanatumia baisikeli. Wanaonyesha mfano mzuri kwa inchi yetu ya Kenya, ili wengine waweze kuwaiga mfano yao. Nyuma kabisaa kuna, watu wanaoshangilia.

Mtazamo mzuri kwa wanafunzi kwa kitabu hichi ambacho kimechorwa picha ilikuwafutia iliwaweze kuangalia maandishi bora iliwaweze kuandika namna hii shuleni.

Darasani humu ambapo wanafunzi wanasomea, viti pamoja na meza vimepangwa vizuri, kitabu cha kusoma kimewekelewa juu ya meza, kando yake kuna kitambaa kikubwa kilichofunika dirisha.

Mwanariadha mmoja Samson anafanya mazoezi yake ili aweze kujitimu kiafya mwilini mwake na kufanya hivo awe akishinda kila mahali wanapo cheza na wengine.

Shuleni humu majengo yaliyojengwa yako ya ghorofa tatu ambapo darasa yamegawa vizuri maua yamepandwa nje mahali watoto wanafanyia uhariri.

Kitambaa kikubwa chekundu, kimechorwa saa kubwa ili kufunza wanafunzi juu ya dakika, sekunde pamoja na saa kamili

Muonekano mzuri hospitalini ,panapo majengo mazuri. Yako na milango inayoingia kwa kila darasa na dirisha liko. Mbele yake kuna maua yaliyopandwa kando, nyuma kabisa kuna majengo mengine.

Shuleni humu mna tarakilishi mingi zilizowekwa kwa meza kubwa. Viti viko chini yake kwa sakafu zinazofunziwa watoto wanaojihitimu na masomo mapya ili waweze kupata elimu kwa akili yao.

Wanafunzi walemavu pamoja na wale wako sawa wako shuleni mwao ili kusherekea timu yao waliocheza kwa furaha na shangwe moyoni mwao.

Darasani ambapo wanafunzi wamewekewa karatasi za kuwafunza vile wanafaa kukula, kuvaa na kuwatii wazazi wao nyumbani vile wako kwa likizo kubwa sasa.

Mazoezi mema kwa wanariadha hawa, ambao ni wakimbiaji wa baiskeli. Wamo njiani. Wanaendesha kwa kasi. Kando yao, kuna majani na mimea iliyomea vizuri na kumetameta.

Uwanjani mwa wanafunzi ambapo walimu wameweka ili wanafunzi wasomee mchezo wa kuigiza neti na kuweka mahali pazuri chini ya miti ya kutulia kivulini.

Masomo yametanda shuleni, ambapo wanafunzi wamepewa karatasi nyingi. Kila mmoja ajibu kulingana na swali lililopo, ndiposa mwalimu awe na hamu ya kufunzwa tena.

Masomo yanaendelea kukita hapa. Mama huyu anaendelea kusomea masomo yake kwa mtoni, ili aweze kuwa shupavu wa kukendesha meli ndani ya maji.

Ndani ya maji wanariadha hao wamo pamoja na nyavu zao. Nao kuna viti vya kuendesha. Mmoja amesimama navyo ili aweze kuonyesha jinsi ya kuendesha ndani ya maji.

Shuleni mumo mlango mmoja, ambalo wanafunzi wameonywa kutotoka nje, bila kupata nafasi ya mwalimu mkuu wao.

Masomo ya kisayansi na teknolojia yamo ndani shuleni, ambapo tarakilishi zimewekewa juu ya meza, ili wanafunzi watumie kusoma. Ndani humu, kuna kalamu zimewekwa kwa kikombe. Kiti kiko nyuma yao.

Mahali pazuri pa kuwekea mitungi ya gasi yaliotengenezwa kwa chuma na kushikanishwa vizuri, ili kuzuia ajali yoyote itakayo kuja shuleni na kuzima moto.

Ukutani shuleni mnamo michoro mizuri inayofutia wanafunzi. Ndege wamo, wanyama, miti nyuma yake iliyo mikubwa mikubwa. Maua yako kando ya barabara inayoingia ndani.

Humo ofisini ambapo walimu wanaweka faili zao ndani ya kabati kila mmoja akona nafasi yake akitoka darasani anapata vitu vyake viko kwa usalama vizuri sana.

Shuleni mwalimu amewaandikia wanafunzi ubaoni jinsi ya kutumia misitu bila kuiharibu na kuiweka iwe namba ya kwanza kwa mazingira ya binadamu.

Majengo ya shule yanaonekana vizuri. Imetengenezewa mabati yaliyo na rangi jekundu, dirisha na milango iko katika hali ya chuma. Nyasi zimepandwa nje.

Kitabu kikubwa cha wanafunzi kilicho mezani ili kuonyesha na kuwafunza jinsi wanafaa kucheza na kuandika Kwa pamoja kwa kutumia kalamu.

Darasani humu shuleni viti vimepangwa vizuri pamoja na meza zao, sakafu imeoshwa vizuri na kupanguzwa kwa kila mahali na kuwekewa mlango unaoleta hewa ndani.

Shuleni ambapo kumependeza sana, nyasi zimepandwa vizuri maua yanametameta, michoro iko kwa ukuta nzuri inapendeza sana.

Ndani pa darasa kuna kabati kuu iliyowekewa faili, meza iliyopo kuu kumepangwa tarakilishi pamoja na viti viko kwa sakafu, nyuma yake kuna lango kubwa limefungwa kuja ndani.

Kitabu kikubwa cha darasa la pili. Ambacho mwalimu pamoja na wanafunzi wake wanaweza kutumia kutoka ndani. Na kusoma kwa ufasaha

Shuleni mwalimu ameandikia wanafunzi darasani swali la wakristu iliwaweze kufanya na kuwafaishia na kila mtu atampea alama zake kulingana na vile alifanya.

Bendera imepeperushwa juu kwa kuwa wanariadha hawa wamefanya vizuri kwa kucheza shuleni iliwameleta sawadi wamo na baiskeli zao wameketi mbele mbele mashujaa wako nyuma yao.

Hapa ni darasani. Viti vimepangwa vizuri. Sakafu imeoshwa vizuri na kuwekewa viti ndano humu. Dirisha zimefunuliwa ili kupitisha mwangaza kuja ndani pamoja na mlango kupitisha hewa

Masomo mema ya tarakilishi yanaendelea humu shuleni ambapo zimekewa juu ya meza, kalamu ziko ndani ya kikombe, kiti kiko nyuma yao, ili waweze kusoma kwa bidii.

Mafunzo mazuri shuleni humu ambapo barabara imetengenezwa Kando ya uwanja . Mwanariadha huyu anaendesha baiskeli yake kwa kasi, nyuma yake kuna wanaomwangalia.

Shuleni humu, majengo yamejengwa kwa njia ya ghorofa. Milango imepakwa rangi nzuri nyekundu. Maua yamepandwa na kuenea kila varanda ya shule na kupendeza sana.

Shuleni ambapo majengo yako sawa. Miti imepandwa, nyasi kwa Hali ya usafi. Maua yamepandwa kutoka chini darasani mumo.

Mafunzo mema kutokea na muonekano mzuri wa darasa ambapo sakafu imeoshwa vizuri viti vimepangwa pamoja na meza vitabu viko nyuma yake vimepangwa juu juu dirisha imefunguliwa mlango umefungwa.

Mfuto mwema kitabuni, ambacho, kimeandikwa maadizi mema, michoro iliyopo, inafutia wanafunzi, kimewekwa mezani ili waweze kujifunza na kufraahia mambo yaliyo, ndani.

Baba mlemavu ameketi katika kiti chake cha kuendesha. Ako na vitabu vingi mkononi, anachotumia kufunzia watu pamoja na kusoma kwake, ili aweze kukua akimaliza.

Masomo yanafanyiwa hapa, ambapo kuna majengo makubwa ya ghorofa. Milango imepakwa rangi nzuri pamoja na dirisha. Uwanja wao uko na nyasi nzuri. Kunapendeza sana.

Fimbo vya kuchezea shuleni vinaonekana vizuri ,njia ya kupita kuenda uwanjani inametameta. Maua yamepadwa kulingana na mahali wanaendea waridi, walimu wanafurahia kuwa hapo ndani.

Darasani ambapo mwalimu ameandikia wanafunzi siku za wiki. Ameanzia na Jumapili, Jumatatu. Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi.

Darasani humu tunao kivutio kinachovuta vumbi cha chokaa kutoka Kwa ubao , mwalimu amekiekelea juu ya kabati, chini kuna sakafu inayilo. metameta.

Furaha kubwa kwa wanariadha hawa ambao wanaruka na kushangilia vile wamefanya vizuri, wamepata zawadi na kutangazia wengine ili waweze kuwaiga mifano yao.

Uwanjani ambapo wanafunzi wanatumia kusoma na kucheza. Michoro imechorwa hapo vizuri ili kuweza kuvutia anayetazama kutoka kwa umbali.

Kiti pamoja na meza mbili zimewekwa darasani ambapo kuna dirisha zimefunikwa na vitambaa viwili ili wanafunzi waweze kusomea ndani.

Masomo mazuri yanendele humu mtoni ambapo wanariadha hawa wako ndani ya maji pamoja na mwili zao. Afisa wao yuko nyuma yao. Mbele yao kuna miti ambayo iko na majani mengi sana.

Shughuli ni za shule, ambapo maji yamewekwa kwa mtungi mkubwa mweusi, ili kuhifadhiwa na kusaidia watoto waweze kutumia. Nyuma ya hayo, kuna nyasi kubwa imemea uwanjani.

Tarakilishi kubwa imewekewa juu ya meza. Wanafunzi wametumia kusomea. Chini kuna sakafu vizuri inayometameta. Kando na nyuma kuna rangi inayotoa mwonekano nzuri.

Shuleni ambapo wanafunzi wanasomea. Nyumba zimejengwa kwa dhahabu. Rangi zimepakwa vizuri, sakafu imetandikwa pamoja na rangi imepakwa kwa furaha na nderemo.

Masomo yanaendelea hapa, ambapo kitabu cha darasa la pili, cha mazingira, kimechorwa vile wanafaa kusoma darasani, na mwalimu wao kuongoza, na vitu ambavyo vinawazunguka.

uwanjani kuna walemavu wawili wana cheza mpira wa kandanda wa timu mbili. Nyuma yao kuna kuta kubwa iliyojengwa hapo. Kando yake kuna mime iliyomea juu ya kuta.

Alama nzuri au mbaya kulingana na vile umejibu maswali yako darasani ambapo mwalimu amepatia watoto shuleni ili waweze kufanya vile amewafunza.

Majengo ya shule yako kwa njia ya usafi. Mlango mmoja umepakwa rangi nyekundu. Umepandikwa karatasi juu yake ili kuonyesha wanafunzi pamoja na walimu darasa la sita kuu.

Njiani hapa kuna mjengo umejengwa kubwa Sana kuonyesha alama ya kuenda ofisini humu mwa shule kubwa ambapo walimu wakubwa wako huko.

Ni kitabu kikubwa cha kusoma cha darasa la pili. Wanafunzi hufunzwa na mwalimu wao. Picha zinaonyesha vile baba wamepanda farasi. Ndani humu anafunzwa hivo na kushikilia kwa...

Wanariadha hao ambao ni wakimbiaji wako mbio ili kufanya mazoezi timamu yatakayowasaidia wakati wa kufanya na shule zingine, nyuma yao kuna halaiki ya watu wanaoshangilia.

Shuleni humu pana mjengo safi ya kuvutia. uwanja uko mkupwa watoto wanachezea. Kuanakisingiti Cha bendera kimo. Miti Iko imepandwa ya kuleta hewa safi humo.

Mwanariadha huyu anachezea maonyesho yake ndani ya maji ili kuonyesha ushupavu wake. Kiti chake kiko ndani humu, pamoja na chuma anazotumia kuendeshea.

Karatasi nzuri kwa wanafunzi wanaosoma katika darasa la pili. Limechorwa michoro mizuri inayofunzwa darasani ili waweze kuwa na maarifa mema.

Ndani darasani humu, panapo tarakilishi zimewekelewa juu ya meza. Viti vimepangwa nyuma yake. Kuna mashine kubwa ilivyopepa faili pamoja na kipanguzio. Chini yake kuna sakafu iliyotandikwa mikeka mizuri. Mlango umefungwa kucha ndani.

Mezani kuna tarakilishi iliyo wekewa vizuri, sakafuni, kuna mkeka ulio tandikwa kwa raha, wanafunzi hutumia kusomea, masomo, ya, kisasa.

Mwanariadha hao ambao ni timu yetu ya kenya. Msichana na mvulana wamesimama na kujifunika bendera. Ili kuonyesha mazuri yao wameyafanyia .

Majengo ya shule yanaonekana vizuri . Madarasa yamepangwa kwa kila kando pamoja na dirisha . Mabati mekundu yamepangwa kileleni . Kuna nyasi zilizopandwa mahali watoto wanachezea uwanjani , maua mazuri pamoja na miti.

Mwanariadha huyu ambaye ni shupavu wa kuogelea majini yupo ndani ya maji ndani ya meli anatangaza wazi kuwa yeye ni hodari na timamu.

Mwanarihadha huyu ambaye ni mlemavu anakimbia na kuendesha baiskeli yake kwa nguvu barabarani, kando yake kuna miti iliyo pamoja na maua yanayopendeza sana.

Darasa limepangika vizuri. Sakafu imetandikwa mkeka uliyometameta. Umeng'aarishwa. Viti vimepangwa karibu na meza. Nyuma yake vitabu vingi vimepangwa hapo mahali kuna dirisha inaleta mwangaza.

Majengo ya shule yametengenezwa kwa njia ya ghorofa, milango iko miekundu ikiwa imejipanga kwa mistari pamoja na dirisha. Chini yake kuna maua mazuri yaliyopandwa hapo nje pamoja na nyasi.

Kizingiti kikubwa kimetandikwa hapa uwanjani. Kuna mchoro wa alama unayoonyesha mahali hiyo nyumba inapatikana. Kando yake, kuna mimea ya miti iliyometameta.

Mwanariadha huyu ambaye ni mlemavu yuko njiani hapa anaendesha baiskeli yake. Watoto wawili wamesimama kando yake na kumwangalia. Mmoja wake anaangalia kuwa limeharibika. Mbele yao kuna uwanja kubwa wanaochezea.

Vitabu vingi vimebebwa mkononi mwa mwalimu huyu, ambaye ni mlemavu, ameketi kwenye kiti chake anachoendeshea. Chini yake kuna sakafu inayo ng'ara.

Tarakilishi imewekewa juu ya meza, wanafunzi wanatumia kusomea masomo yaliyomo ya sayansi na teknolojia ili waweze kupata manufaa mema.

Vitabu vingi vya darasa la saba. Vimeonyeshwa na kuwekelewa juu ya meza, ili iweze kutumiwa na mwalimu pamoja na wanafunzi wake, kutoa maarifa ndani.

Afisaa wa elimu anatangaza wazi na kuwaambia watu waweze kuleta watu mashuleni ambao hawajahitimu kwa akili yao ili wafunwe bure na serikali.

Langoni hapo shuleni. Kuna maagizo yaliyotolewa kwa karatasi yameandikwa vizuri na mwalimu mkuu. Ili yeyote atakayekuja hapa awe akitia masharti pamoja na maagizo yaliyomo.

Viti imepangwa darasani humu ambapo kuna meza pamoja na viti vyao, wanafunzi wanatumia kwa kukalia, chini kuna sakafu iliyoekwa mkeka mzuri.

Mlango wa darasa unaonekana vizuri. Mwalimu ametengeneza kwa njia ya mbao na kupaka rangi safi, ili aweze kufunzia watoto wake, pamoja na kuwapea maarifa.

Kitabu kikubwa kilichowekwa mezani. Ndani kuna michoro mizuri pamoja na maandisi yanayovutia wanafunzi kwa kusoma kwa bidii.

Shuleni humu kuna majengo yanayometameta vizuri nyuma ya kuta kuna michoro iliyo mzuri, maua yameoandwa vizuri , njia ya kupita na kutoka nje mlango ina metameta.

Kitabu kikubwa kimechorwa watoto pamoja na mama na baba imeandikwa kwa maandishi inayoonekana kuvutia mwanafunzi michoro iko kwa rangi sawasawa mwanafunzi anatumia kusoma na kusikia vizuri.

Kitabu kikubwa cha wanafunzi kimewekelewa juu ya meza shuleni kiko na picha nzuri ndani ilichochorwa watoto mama na baba maandishi yake yana metameta hutumiwa kufunzia watoto.

Shuleni humu pana mahali walimu wanaandika kwa karatasi na kuweka mchoro mkubwa. Wanafunzi wanafaa kusoma na mwalimu yoyote anayepita ili kujua maendeleo ya shule na maagizo yaliyomo.

Karatasi zilizochapiwa na wino zimewekelewa ili watoto waweze kusoma kuna na kufuata maagizo yalimo ndani. Kando yake kuna meza iliyopangwa.

Wanariadha hawa wako barabarani kwa kukimbiza baiskeli zao. Wamo na furaha kubwa iliopo kifuani mwao. Kando yake kuna matawi yanayometameta na maua.

Lango kubwa limo shuleni hapa ambalo limeandikwa maagizo ya kuingia ndani na kutoka. Wanafunzi Wanafaa kuyatii Ili waweze kuwa na elimu mzuri.

Mwanariadha huyu, ambaye ni mlemavu yumo shuleni pake. Anarusha mshale kuenda mbele. Watoto wanamwangalia. Kando yake, kuna uwanja mkubwa ambao wanachezea. Nyuma yake, kuna mmoja anamtengenezea gari lake.

Meza zimepangwa vizuri pamoja na viti darasani humu wanafunzi wanasomea pamoja na walimu wanaowafunza chini yake kuna sakafu iliyotandikwa mkeka mzuri.